Meza mbili nyeupe unaonekana zilizobeba tarakilishi .Nao upande wa juu unaonekana ukuta wa rangi ya samawati afifu. Kisha ubao uliobambuka rangi sehemu ya chini Inaonekana vitu vyenye rangi nyeupe.

Sehemu ya nyumba yenya vigai vya kijivu na vingine vyeupe vilivyoinuka kwa kitengo kimoja kisha kuna rula iliyo pande ya kushoto na kifutio katikati nayo ukuta ulio inua ubao mweupe.

Mwonekano kuta nusu kisha kufuatilia na gridi ya chuma na bango imezingira ndani yake. Zima moto nazo gasi ambazo zinatumika katika upishi zilizo kati ya ukuta huo na dirisha mrefu ya kusongea ndani ya nyumba

Katika chumba kimoja yaonekana michezo ya ndondi yenye walemavu, waonekana kuvalia mavazi ya nyekundu na tishati nyeupe, ilhali wamesimama karibu na ukuta ulio na rangi ya maziwa wakiwa tayari kuingia katika michezo.

Katika nyanja za riadha kunaonekana wanariadha wawili, mmoja amelala chini kifudifudi mwengine amechuchumaa akaweka mkono wake kwenye kifua chake tayari kufunua kisha nyuma yao krinoveta iliyoeleza jina new pamoja.

Ndani ya chumba kimoja, tunaona kisanduku kimoja chenye magurudumu karibu na lango la kahawia iliyokolea, na kuta za samawati, nayo upande wa kisanduku kile pana meza ndefu palipo na viti vyeupe na tarakilishi juu ya meza hiyo.

Walemavu wanaocheza wakiwa mamekimbia kwa mikongojo huku, wamevalia vifulana vyekundu vilivyoandikwa jina Kenya katika vifua vyao na suruali ndogo ya kijani na soski mrefu ya kijani na mistari meupe. Kisha upande wa nyuma pakiwepo msitu na nyumba.

Mwanadada mmoja katika mashindano aliyeketi katika kiti chake cha magurudumu matatu aonekana kukizungusha na mkono wake mmoja ilhali mkono mwengine umekunjwa. Ana nywele zake mrefu na amevalia sare yake nyeusi na kiutengo mbele ya kifua chake kilicho chekundu kimeandikwa Kenya.

Katika uwanja tambarare kunaonekana viwete wawili wanaocheza kwa kutumia mkongojo yao mpira wa kandanda huku nyuma yao kukiwa na ukuta mrefu na nyasi zilizomea chini ya ukuta huo mrefu.

Nyumba moja mrefu aina ya gorofa iliyojengwa na mbao na kisha paa lake la mabati na madirisha mengi katika upande wa nyuma chini kabisa ua mrefu na bango kwenye ua lililoandikwa visitors please pass through the .

Nusu mviringo wa watu waliovalia sare ikiwa ni tishati nyekundu ,na suruali mrefu nyeusi nalo jina Kenya kuandikwa katika kifua cha tishati hiyo ni vilema walioketi katika cha magurudumu penye sakafu ya vigae nyeupe.

Ukuta iliyotengenezwa na mbao ya majingo nao na mlango mwekundu na dirisha yenye kioo sehemu ya juu ikiwa imepakiwa rangi nyeupe na nguoa za chuma zilizo pakwa rangi nyeusi sakafu inatengenezwa na marumaru ya teleza na mbele yake panao ya miche ya kijani.

Katika mandhari ya mbele pana nyasi za kunyauka Kisha maandari ya nyuma pana maua yaliyopandwa kwa njia ya mvuto mandhari ya nyuma kabisa ikuwemo na madarasa yaliyo kwenye nje yake na kuta zilizochorwa wanyama kama twiga na ndovu yakitegemezwa katika chuma cheusi na paa zake zikiwa rangi za maroon .

Mwanamke mmoja mwenye shati fupi nyekundu ameketi kwenye benchi nyeusi na rangi ya maruni. Kando yake kuna chuma ya kuinuliwa ya rangi ya nyekundu.

Chumba kimoja nusu Cha maghorofa mawili, chaonekana na milango mitatu miekundu, nazo chuma kama giriti za pita Ili kuzuia mtu kuweza kuanguka, lililo katika rangi nyeusi, chini, mbele ya nyumba hiyo pana maua yaliyopambwa na njia zilizoachwa za watu kupita.

Watu waliovalia sare nyekundu wakiwa wanasukumwa katika kiti cha magurudumu na wanaume waliovalia pia koti nyekundu huku walio mbele kabisa wakiwa wameshikilia bendera ya nchi ya Kenya nayo kando kabisa katika mandhari hafifu kunayo bendera ya nchi ya Kenya na neno Kenya likionekana kwa mbali na mkato.

Karatasi nyeupe iliyochorwa kiwavi na upande mwingine ikachorwa mamba, na kisha upande mwingine ikasahihishwa na visanduku vidogovidogo vilivyo na nambari ya hisabati ,ya kuongeza na majibu yake kuandikwa katika vijisandiku hivyo.

Mwanaume mmoja kiwete aliyekosa mguu mmojavwa guuni aendesha baiskeli ya rangi ya manjano, aangalia mbele na kuivalia kofia ndogo na sare yake ya kuendesha katika barabara moja ya lami kando palipo na maua.

Majalada kadhaa kwenye rafu, moja ikiwemo na rangi ya manjano, ingine ikiwemo na rangi ya waridi, mgini zingine katika rangi ya samawati, na nyingine katika rangi ya kijivu. Chupa ya kijivu yaonekana juu ya rafu.

Sehemu ya ubao mweupe ulio na maandishi Monday 24 FEBRUARY 2025 ni swali lililoulizwa katika lugha ya kimombo how did Samuel respond when God called him ilhali sehemu zingine zimepigwa mstari na sehemu ya juu ikiwa na maneno April, May

Katika uwanja wenye mchanga mwekundu, Tina vilema ka viguru wakikimbia na migongojo ya kucheza mpira ya kandanda naye aliyekaribu zaidi ananyosha miguu yake kama aliyeupiga mpira. Wamevalia sare ya rangi ya kijani na suruali ndogo nyeupe.

Mchezo wa kandanda unaochezwa na vilema. Viwete watatu waliokusanyika wakitembea kwa mkongojo, nao warusha miguu hewani kupiga mpira unao elea. Kisha, mtu moja aliyevalia aproni ya manjano asimama kutoka mbali kutazama.

Uwanja moja mrefu ulio na nyasi ya kijani iliyomea kisha upande wa mandhari ya nyuma nguzo mrefu wa rangi nyeupe na mandhari ya nyuma zaidi tunaweza kuona miti iliyoweza kumea. Kando kando wa uwanja huu Pana nyumba zilizo na mabati ya rangi ya maroon.

Bango Moja kubwa lenye maandishi ya awali ya juu our forest, our future limewekwa katika vitengo vinne vinavyoeleza mambo tofauti vinayotendeka kisha mwisho wa bango lile, picha ya chui ikaonyeshwa na mandhari ya nyuma yakiwa ni milima.

Vitabu vya hadithi vilivyopangwa kwenye safu vingine vikitokea pande ya nje na jina kubwa Ayubu mashakani , vitabu vyenyewe nyekundu na picha iliyochorwa chini ya kitabu na maelezo juu ya picha ambayo inasema pepea na kipepeo.

Kitabu kimoja kimefunguliwa chenye maswali ya kidini yenye kujaza mapengo na mengine yenye kuchora kisha kimesahilishwa kwa alama ya kupata au alama ya kunoa. Mwanafunzi ameeza kuijaza kwa kutumia penseli.

Watu wakiwa kwenye foleni wamevalia sare hio ya shati nyekundu na kijani kama umbo lake kisha wengi wao wakavalia suruali ndefu zilizo nyeusi . Mbele yao bango lililo la rangi ya manjano na upande wa nyuma na mandhari ya nyuma ikiwa na bango lile lile na maandishi tofauti.

Kando kando pamepandwa maua na kejia kinacho elekea katika mlingoti mweupe ,kisha nyumba kubwa la ghorofa moja iliyo mbele yake na milango yake hudhurungi kwa upande wa juu ikiwa imezinhirwa na chuma ya kriti.

Waendeshaji wawili wa baiskeli waliovalia sare ya shati nyeupe na kaptura ya rangi ya kijivu iliyoandikwa maandishi makubwa Kenya, waendesha baiskeli zilizo za rangi nyekundu nayo magurudumu ya rangi nyeusi.

Mpiga mbuzi mmoja anaonekana kuzamia ndani ya maji, mkono ameunyosha huku kashika chuma ya juu nazo kamba zilizo nyekundu zamzuia upande mwingine asiweze kuondoka. Maji yamemkaba yakafika kwenye shingo.

Kwenye udongo ulio mimina mchanga na nyasi kumea katika kandokando, tunaona chuma iliyosimama kwa umbo la pembe tatu na pembeo kuninginia katika chuma hicho, nayo pande ya nyuma pakiwa griti na miti mirefu katika mandari ya nyumba .

Bango moja la maandishi ya kizungu ya ufupisho 'KSDC' na nembo ya sikio na bendera mbili za nchi ya Kenya zilizosogezwa kando katika kipando kimoja na buto ambazo zimewekwa juu ya bendera ya nchi ya Kenya.

Ofisi moja kubwa yaonekana viti vyeupe na meza moja kubwa iliyo na tarakirishi na kibondi, na kisha upande wa kushoto nyuma twaona gate ya chuma na upapazia yaliyo ya rangi ya kahawa yaliyo pipia na kuta kama ile ya kijani hafifu.

Daftari mmoja la rangi ya waridi, lililo na michoro tofauti. Mchoro wa kwanza ukiwa, ni lori kubwa limebeba mchanga. Nao, mchoro wa pili ni ukiwa ni wa gari moshi linapita kwenye lori na mchoro wa tatu ukiwa ni baiskeli iliyo na mizigo.

Chumba kimoja cha kifahari kilichotengenezwa na sakafu iliyo nyekundu nazo vigae katika paa yake na upande wa madirisha pakiwa na gireti na mawe yaliyosindikwa pamoja kwa simiti, upande wa nje pakiwa na nyasi iliyokatwa kwa laini.

Mwanamume mmoja mwenye microphone mikononi mwake aliyesimama nyuma ya jukwaa moja kubwa kisha nyuma yake pkiwa na bango kubwa lililoandikwa kwa maneno KISE CONFERENCE . Anaonekana kuhutubia umati mkubwa na nembo za kampuni tofautitofauti zawekwa katika bango nne.